Mhudumu wa afya akiwa amevalia fasi kamili na kujikinga na glovu anashika muongo wa mgonjwa. Mgonjwa amevaa gauni la samawati na anaonekana akiwa ameinama kidogo. Mandhari ya nyuma yanaonyesha mazingira ya hospitalini yenye vifaa vya matibabu na vitanda vinavyoonekana kwa mbali. Hali hii inaashiria msaada kwa mgonjwa labda wakati wa kipindi kigumu. Mhudumu wa afya anaonekana kutoa msaada wa faraja kwa mgonjwa.

Mwanamke na mtoto mdogo wakiwa wamelala chini ya chandarua cha samawati wakionyesha ulinzi dhidi ya mbu. Mwanamke huyo amevaa shati cheupe na kitambaa kichwani akiwa amekaa wima. Mtoto mdogo aliyevaa nguo nyeupe ameketi mbele yake. Watu wawili wanaonekana kutazama moja kwa moja kwenye kamera. Kitanda kimefunikwa na blanketi lenye muundo wa rangi nyekundu samawati na nyeusi. Nyuma yao kuna vitu mbalimbali vilivyopangwa ikiwemo sanduku la manjano ikionyesha mazingira ya ndani ya nyumba.

Kundi la wauguzi na wafanyakazi wa afya ndani ya chumba cha hospitali au kliniki. Wote wamevaa sare za hospitali zenye rangi mbalimbali kama vile samawati, kijani na nyeupe na wengi wao wana barakoa na kofia za upasuaji. Kitanda cha wagonjwa kilichofunikwa kwa shuka nyeupe kiko upande wa kushoto. Wauguzi wanaonekana wakishauriana au kujadiliana kwa ajili ya utaratibu fulani wakionyesha mazingira ya kazi yenye umakini na taaluma.

Wanawake watatu waliovalia sare za kijani kibichi na barakoa za upasuaji, wanamsukuma mgonjwa aliyefunikwa na shuka nyeupe kwenye kitanda cha magudumu cha hospitali. Wote wanaonekana wamevalia glavu za matibabu. Wawili wako upande mmoja wa kitanda and mmoja anasukuma kutoka upande mwingine. Sakafu ni nyeupe and kuta ni nyepesi zikiashiria mazingira ya hospitali.

Kliniki ya simu ya mkononi ikiwa na bango lenye maneno Beyond Zero Mobile Clini. Gari hilo lina milango na ngazi inayoongoza ndani. Mbele ya gari kuna mstari mrefu wa watu wakiwemo wanawake wengi waliovalia nguo za rangi mbalimbali wakisubiri huduma. Miti mikubwa yenye majani mabichi inaonekana nyuma ya gari ikionyesha kuwa kliniki iko katika eneo la wazi.

Mandhari ya furaha na sherehe ndani ya chumba cha hospitali labda wodi ya wazazi. Watu kadhaa wamekusanyika karibu na kitanda wakitabasamu. Mwanamke mmoja mwenye nywele za kijivu labda bibi, ameketi na anamshika mtoto mchanga aliyefungwa kwa uangalifu kwenye blanketi nyeupe. Mama wa mtoto ambaye amelala kitandani anaonekana akitabasamu na kumtazama mtoto. Wanaume wawili wamesimama nyuma wote wakiwa wametabasamu na kuonyesha kufurahia tukio hilo.

Mgongo wa mtu mzima aliyeshikilia mtoto. Mtoto huyu amevaa shati la kijani lenye maandishi meupe yanayosomeka community health volunteer ikionyesha kuwa ni mfanyikazi wa afya wa kujitolea. Mtoto amevaa nguo za rangi na mkono wake mmoja unaonekana kufungwa bandeji. Nyuma kuna majengo yasiyoonekana wazi labda shule au kituo cha afya.

Mwanamke mtaalamu wa afya anachukua sampuli ya damu kutoka kwa kidole cha mwanaume aliyeketi. Watu wameketi kwenye viti vya samawati. Nyuma yao watu wengine pia wameketi wakisubiri huduma za afya. Eneo linaonekana kuwa la nje lenye miti na majengo kwa mbali. Hii inaonyesha shughuli ya mchunguzi wa afya inayoendelea kwa jamii.

Lori cheupe lililobadilishwa kuwa kliniki ya simu na maandishi ya Mobile Clinic juu. Pembeni mwa lori kuna nembo kubwa ya Beth Mugo Cancer Foundation ikionyesha huduma wanazotoa za sarakani ya matiti, shingo ya kizazi na tisi ndume. Kuna picha pia za watu waliovalia sare nyeupe wakiwa wamekaa. Dirisha kadhaa huonekana upande wa lori na ishara ya samawati ya msalaba ikiwakilisha afya.

Hii ni sehemu ya kliniki ya meno, ambapo vifaa vya matibabu vimewekwa kwenye tray ya rangi ya buluu. Kuna kiocha cha meno, chombo kingine cha mpira, kifaa cha chuma, na vyombo vingine vinavyotumika kusafisha meno. Upande wa kushoto kuna kifaa cha kuchimba meno chenye rangi nyeupe na chombo cha kitifu. Upande wa kulia kuna mfano wa meno au jino lililopandwa, likionyesha mwonekano wa asili wa meno. Vifaa vyote vimepangwa kwa uangalifu, ikionyesha taratibu na utaratibu wa kazi ya udaktari wa meno.

Mkono uliovalia glovu ya samawati inashikilia kifaa cha meno chenye ncha ya chuma na mwili wa kijivu. Kifaa hicho kinaonekana kinatumika na madaktari wa meno. Sehemu ya nyuma ya kifaa imeunganishwa na kepo nyeusi na nyeupe. Asili ni nyeupe ikiashiria mazingira ya kliniki au ofisi ya daktari wa meno.

Vifaa viwili vimewekwa juu ya sehemu ya samawati inayofanana na meza au stendi. Kifaa cha kwanza ni kidogo chenye mpini mrefu wa chuma, kikiwa kimeelekezwa upande wa kulia. Kingine ni chombo chenye ncha kali, pia chenye mpini wa chuma, kikiwa kimeelekezwa upande wa kushoto. Vifaa hivi viwili vimepangwa kwa namna ya kuvuka, na vinakaribiana. Katikati, kuna mfano wa chuma chenye alama ya kitipu, unaoonyesha umbo la chuma na mpira.

Mdomo wa mtu umefunguka huku meno ya juu na ya chini akionekana. Katika sehemu ya juu, kuna mapengo yanayoashiria maeneo yanayokosekana na meno yaliyobaki yanaonekana kuwa na madoa kahawia. Meno ya chini yanaonekana meupe na safi zaidi yakiwa yamepangika vizuri. Kuna mikono miwili iliyovaa glavu nyeupe shikilia mdomo wazi. Chini kuna maandishi ya kiingereza yanayosomeka missing teeth na beautiful smiles begin here .

Kinywa cha mtu kikiwa wazi, na midomo imeshikiliwa kando na glavu nyeupe, ikitoa mwonekano wa karibu wa meno. Meno ya juu yanaonekana kuwa na pengo kubwa katikati ambapo jino moja linakosekana na meno mengine yanaonekana kuwa na rangi ya njano. Meno ya chini pia yana mapengo na baadhi yamepinda na ulimi unaonekana ndani ya kinywa.

Kinywa cha mtu ambaye amekifungua wazi daktari wa meno anatumia kifaa cha kung'arisha meno ,kifaa hicho kina njaa ndogo nyeupe inayozunguka na kuna maji yanayotiririka kutoka kwake, meno yanaonekana kuwa safi picha inaonyesha hatua ya usafi wa meno.

Madaktari wawili, wakiwa wamevaa, mavazi ya samawati ya upasuaji na kofia za nywele. Wanazunguka mgonjwa akiwa amelala chini. Daktari mmoja ameinama juu ya mgonjwa akifanya kazi mdomoni mwake, labda upasuaji wa meno. Daktari mwingine anamsaidia. Kipo mashine ya matibabu iliyo na vifungo na chapa nyeusi, inayoonekana nyuma. Hii inaonekana kama mazingira ya kliniki.

Eneo lenye nyasi kavu, ambazo zinawaka moto. Moto unaenea kwa kasi, ukitoa moshi mwingi unaojaza anga. Katikati ya moto huo, mwanamume amesimama akionekana akijaribu kuzima moto huo kwa kutumia matawi ya kijani. Moto unaonekana kuwa hatari na mwanamume anajitahidi kuthibiti. Anga la juu linaonekana wazi, likiruhusu mwanga wa moto kuonekana wazi.

Watu wawili wakiwa wamevalia suti za manjano zinazokinga maambukizi na barakoa za gesi. Wakimskuma mtu mwingine aliyelala juu ya kitanda cha kubebea wagonjwa. Wanaonekana kuwa katika mazingira ya nje labda mbele ya jengo au lango. Kuna miti ya minazi kwa nyuma ikipendekeza eneo lenye hali ya hewa ya joto. Upande wa kulia kuna sanamu za wanyama wakiwemo twiga zikionyesha kwamba eneo hilo linaweza kuwa karibu na bustani ya wanyama.

Eneo lililokumbwa na maafa labda baada ya jengo kuporomoka. Katikati kuna rundo la vifusi na mabaki ya nyumba yakiwemo mabati yaliyovunjika na mawe. Watu wengi wamekusanyika katika eneo hilo, baadhi wakiwa wamevalia nguo za kawaida na wengine wakiwa wamevalia sare kama za kijeshi. Jengo lililobomoka linaonekana upande wa kulia huku nyumba nyingine ndogo ikiwa juu kidogo ya mlima.

Kikosi cha wazima moto wakiwa katika operesheni ya kuzima moto. Wamevalia sare zao maalumu za kujikinga na moto, ikiwemo makoti ya kinga, suruali, kofia ngumu zenye rangi tofauti kama samawati na nyekundu, na barakoa zinazofunika nyuso zao. Moshi mweupe unaonekana ukitoka kwenye jengo la kijani lenye mlango ulio wazi, likipendekeza kuwa ndipo moto ulipo. Mmoja wa wazima moto anashikilia kifaa kirefu labda cha kuvunja au kufungua mlango.

Mtoto mdogo mwenye ngozi nyeusi anaonekana akinywa maji kutoka kwenye bomba la chuma. Anaweka mikono yake chini kukusanya maji na anaonekana kunywa moja kwa moja kutoka kwenye mikono yake. Maji yanatiririka kwa nguvu yakimwagika huku na huku. Mandhari ya nyuma yanaonyesha eneo lenye ardhi ya kahawia na mimea michache. Picha hii inaangazia umuhimu wa upatikanaji wa maji safi katika eneo lenye uhaba.

Muundo uliovunjika labda sehemu ya paa umelala chini. Kifaa hiki cha chuma chenye rangi ya kahawia na fedha kimeharibika kabisa. Matawi mengi ya miti yaliyokatika yanazunguka eneo hilo. Nyuma kidogo, chumba linaonekana likiwa na uharibifu wa juu yake, huku makazi mengine yakionekana kwa mbali. Ardhi imefunikwa na nyasi kijani kibichi pamoja na kokoto.

Bomba la maji lenye mrija wa samawati na koki nyekundu. Bomba hili linaonekana likivuja huku matone ya maji yakidondoka kutoka kwenye koki. Chini ya bomba hilo kuna ndoo ya plastiki ya samawati iliyochakaa inaonekana ikikusanya maji yanayovuja. Mandhari ya nyuma ni hafifu na inaonyesha eneo lisilo wazi labda uani au bustani. Picha hii inaweza kuashiria upotevu wa maji au uwepo wa rasilimali muhimu.

Msitu mnene wenye miti mirefu. Kuna swala aliyelala chini manyanya yake yanaonekana yamekauka yakionyesha kuwa anaweza kuwa amefariki. Ardhi ni kavu na imefunikwa na majani yaliyooza na vijiti na mawe machache yametawanyika hapa na pale. Kwa nyuma mwangaza hafifu unaonekana kupenya kati ya miti ukionyesha hali ya asili ya msitu.

Mkulima akiwa ameinama shambani akikusanya nyanya zilizo iva. Mkulima amevaa shati la miraba na kofia akionyesha bidii katika kazi yake. Nyanya nyingi nyekundu zimekusanywa kwenye sanduku la mbao lililo wekwa chini. Mimea ya nyanya imefungwa kwenye vikingi virefu ikionyesha utunzaji mzuri wa shamba. Udongo unaonekana kuwa mkavu na kuna mimea mingine ya kijani kibichi inayo onekana nyuma.

Safu ndefu za mizabibu zinaonekana zikinyooka mbali, zikiwa zimepangwa vizuri kwenye shamba. Majani ya kijani yamefunika mizabibu na baadhi yana rangi ya dhahabu. Kati ya safu hizo, kuna njia za udongo. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika, likionyesha hali ya kupendeza. Ni mandhari tulivu ya shamba la mizabibu iliyolimwa vizuri.

Jengo hilo la huduma za matibabu, likiwa Kituo cha Dharura (Accident Emergency Center), linaonekana wazi. Mbele ya mlango wake kundi la watu wamesimama wakiongea. Viti vya wagonjwa vimewekwa karibu na mlango. Mtu mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu akishirikiana na wengine. Jengo hilo lina ukuta wa rangi ya samawati na madirisha pamoja na milango ya chuma, na watu wachache wapo wakionekana kando yake

Korido au chumba cha kungojea katika kituo cha afya. Kitanda cha uchunguzi kipo upande wa kushoto kikionyesha eneo la matibabu. Mabango mawili yanayohusu afya ya macho yametundikwa ukutani yakitoa elimu. Sakafu iliyongaa na kuta safi za matofali zinatoa hisia ya usafi na utaratibu katika mazingira ya hospitali.

Kiti cha magurudumu kipya, kikiwa kimeng'aa na chenye rangi ya fedha na samawati. Kiti kina sehemu ya kukalia nyeusi, na pembeni kuna sehemu ya samawati. Magurudumu yake ya nyuma ni makubwa na ya chuma, huku magurudumu ya mbele yakiwa madogo. Sehemu za kushikilia mikono na sehemu za kuweka miguu zinaonekana zikiwa zimefungwa vizuri. Kiti hicho kimewekwa kwenye sakafu ya vigae.

Vifaa kadhaa vya matibabu zimepangwa juu ya meza. Kuna sanduku lililowazi lenye sidano za kutumika mara moja, pembeni yake kuna chupa ndogo ya dawa na saduku la glavu za upasuaji linaonekana kulia. Jini kuna nyundo mbili za daktari, moja nyeusi na nyingine nyekundu. Mpangilio huu unaashiria mazingira ya kliniki au maabara.

Viti viwili vya magurudumu na kitanda cha wagonjwa vikiwa vimeegeshwa nje ya jengo, karibu na ukuta wenye rangi ya kijani. Viti vya magurudumu vina muundo wa chuma, vikiwa na magurudumu makubwa ya fedha. Kiti kimoja kimeegeshwa kwenye ukuta, huku kingine kikiwa kimeegeshwa mbele yake. Kitanda cha wagonjwa kipo upande wa kulia kikiwa na rangi nyeupe na magurudumu madogo. Nyuma, kuna mimea ya kijani kibichi na bustani ndogo ikionyesha mazingira ya nje.

Mashine ya kupima shinikizo la damu imewekwa juu ya meza ya mbao yenye rangi ya kahawia. Karibu na mashine kuna kamba na kitambaa na kupachika kwenye mkono. Upande wa kulia kuna sehemu ya sanduku jeupe labda la mashine hiyo au bidhaa nyingine. Mwanga unaonekana kutoka juu, ukiangazia kifaa hicho na kuonyesha utulivu wa mazingira. Ni kifaa muhimu cha matibabu kinachotumika kufuatilia afya ya mtu binafsi.

Mwanaume mwenye asili ya Kiafrika amevaa shati na suruali ya samawati anaonyesha huzuni mkubwa huku akishika pati lake la uso kwa mkono wake wa kulia. Amevaa miwani mieusi na mkono wake wa kushoto una saa nyeusi ukishika simu yake mkononi. Anaonekana ameketi kwenye kiti cha rangi ya kijivu akiegemea nyuma huku akionyesha hisia za kukata tamaa.

Mwanamke ameketi chini akiwa ameinamisha kichwa na kufunika uso wake kwa mkono mmoja akionyesha dhiki. Nywele zake ndefu zimefungwa kwa mtindo wa mkongo. Amevaa shati la manjano, suruali ya samawati na soksi za manjano na viatu vya kahawia. Juu ya kichwa chake na kuzunguka kuna mistari mingi iliyochanganyika na alama za maswali kuashiria mawazo mengi.

Sanduku la dawa la panadol extra likiwa na rangi nyekundu iliyokolea na muundo wa samawati unaongaa. Limeandikwa wazi kuwa lina paracetamol. Dawa hizi ni vidonge vilivyopakwa filamu na vimeundwa kufyonza haraka. Faida zake kuu ni kuondoa maumivu kwa ufanisi zaidi na kuwa laini tumboni. Sanduku lina vidonge ishirini na nne.

Mabasi ya viazi na vikapu vya mihogo, pamoja na nyanya na vitu vingine, vimepangwa kwa ustadi katika banda la soko. Vikapu vilivyojaa viazi vinaunda safu ya mbele inayoivutia macho. Etagi imetandikwa mihogo mikubwa iliyopangwa juu ya mbao. Pembeni, nyanya na vitu vingine vimepangwa kwa ulingo wa mlingoti, hali inayowakilisha mtindo wa soko wa kienyeji uliojaa mpangilio wa kimkakati na ubunifu wa kimazingira.

Mtu mzima ambaye mikono yake tu ndiyo inayoonekana anampa tone la dawa mtoto mchanga. Mtoto amevalia nguo nyeupe kichwani na ulimi wake umetoka nje kidogo huku akitazama juu akionyesha utiifu. Tone la dawa linaonekana likishuka kutoka kwenye chupa ndogo. Hali inaashiria zoezi la chanjo au utoaji matibabu muhimu kwa mtoto.

Sindano na chupa ya dawa, sindano ina dawa ya samawati ndani yake, na ncha yake imeingizwa kwenye chupa pia ilio na dawa ya samawati. Chupa hiyo imefungwa na kofia ya mitali. Sindano ina alama za kilimo. Mandhari ya nyuma ni nyeupe na ina mwanga laini wa samawati.

Mti mkubwa wenye majani mengi mabichi. Matunda ya kijani yanaonekana kama mapera au tufaha, yananing'inia kati ya matawi na majani. Mwanga wa jua unapenya kupitia majani na kuunda hifadhi tofauti.

Jani refu jipana la kipichi likisimama wazi katikati liking'aa kwa sababu ya jua. Nyuma ya jani hili, kuna kichaka vingi vya kijani kibichi na majani mengine yaliyochanganyika yakiunda mandhari ya asili. Miale ya jua inaonekana kupenya kutoka juu ikileta mng'ao kwenye majani na kuunda athari nzuri ya mwanga.

Mti mkubwa wenye matawi mengi yaliyosambaa na majani mapya mengi. Matawi ya mti yamepinda na yamefunikwa na majani mengi, yakionyesha ukuaji mkubwa. Mwanga wa jua unaonekana ukipenya kati ya majani, ukiangazia baadhi ya sehemu za mti. Anga inaonekana kuwa ya rangi ya samawati hafifu, ikionyesha hali ya hewa ya wazi. Mti huu unaonekana kuwa wa asili na umejaa uhai.

Shamba la vitunguu maji likiwa na mimea mingi yenye majani marefu membamba na ya kijani kibichi. Baadhi ya majani yameanza kugeuka rangi ya njano, ikionyesha kuwa mimea hiyo imeendelea kukomaa au inaweza kuwa na uhaba wa maji au virutubisho. Udongo unaonekana kuwa na nyasi ndogo ndogo na mimea mingine iliyochanganyika na vitunguu maji. Nyuma ya shamba kuna uzio wa mbao na miti mingine inaonekana kwa mbali.

Mimea mkubwa wenye majani mabichi unaonekana wazi. Majani yana kingo zenye meno na uso wenye vinyoleo vidogo. Mmea unaonekana kutumika kama dawa ya kienyeji. Mwangaza wa jua unaonekana kuangaza mmea huyo ukiacha vivuli vidogo. Nyuma ya mmea kuna nyasi za kijani na miamba ikionyesha mazingira ya asili.

Shamba la mahindi lenye mimea mirefu yenye majani ya kijani kibichi na baadhi yakiwa yameanza kukauka na kukuwa ya kahawia. Baadhi ya mahindi yanaonekana yameanza kukomaa na masuka yakiwa yamefunikwa na majani. Anga ni samawati safi likionyesha hali ya hewa nzuri na ya jua. Udongo unaonekana kuwa mkavu na kuna mimea mingine midogo midogo iliyochanganyika na mahindi.

Mimea michanga yenye majani mabichi, inaonekana kama dawa ya kienyeji. Majani yake yanaonekana yakingaa chini ya mwanga wa jua yakionesha afya na ubichi. Anga ni samawati isyio na mawingu inaonekana juu. Ikionyesha siku yenye jua kali. Nyuma ya mimea hiyo, miti mirefu na mimea mingine inaonekana ikionyesha mazingira yenye mimea mingi. Kuna pia kitu kinachofanana na kitu kimesimama wima upande wa kushoto, kikiongeza uhai kwenye picha.

Shamba la mahindi likiwa na mimea iliyokauka na kuwa na rangi ya kahawia ikionyesha kuwa imekomaa au imenyauka .Katikati kuna mmea mrefu wa kijani kibichi labda ni magugu au mmea mwingine uliostawi vizuri .Angaa ni samawati safi ikionyesha hali ya hewa ya jua ,kwa mbali kuna miti mingine ya kijani kibichi na udongo unaonekana kuwa mkavu.

Mmea mrefu unaotumika kama dawa ya kienyeji unaonekana umekauka kidogo na majani yake yamelegea. Majani ya rangi ya kijani na kahawia ykionyesha dalili za ukavu. Shina la mmea ni nyembamba na refu. Nyuma yake kuna miti michache iliyokauka na mimea miwili. Udongo unaonekana kuwa kavu ukiwa na nyasi chache zilizokauka.

Mimea ya Shukiri ni machane maarufu ya kijani kibichi, baadhi ya machane hayo yana njia zisizo nyooka. Mimia hiyo imewekwa kwenye sehemu tambarare. Nyuma yake kuna vichaka vingine vya kijani kibichi, mwangaza wa jua unaonekana kupitia machane ya miti iliyo nyuma, na kuunda mifumo ya mwangaza kwenye Mimea ya Shukiri.